Eneo la nje lililozungukwa na unyevunyevu mfano wa maji iliyokuwa na mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka pamoja na vifaa mbalimbali vinavyo tumika kwajili ya huduma ya maji, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwajili ya kutoa huduma za maji.